Tabibu wa afya ya kinywa na meno akitoa huduma hiyo kwa mgonjwa ndani ya chumba cha zahanati, mandhari ya eneo hilo likizungukwa kwa vitanda na mitambo ya kisasa, mwanga mkali wa taa ukitamalaki eneo hilo.

Afya ya kinywa na meno ikitolewa na tabibu kwa wanafunzi wa shule wakiwa darasani na kuzungukwa na wataalamu mbalimbali, mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua.

Huduma ya afya ya kinywa na meno, ikitolewa na tabibu kwenda kwa mgonjwa aliyeketi kwenye kiti ndani ya chumba cha zahanati chenye rangi nyeupe. Mandhari ya eneo hilo ikitandwa kwa mwanga mkali wa jua.

Huduma ya afya ya kinywa na meno ikitolewa na tabibu kwa mgonjwa aliyelala kwenye kitanda ndani ya chumba cha zahanati chenye mandhari ya rangi nyeupe na mwanga mkali wa taa ukitanda eneo hilo.

Afya ya mazingira ikitunzwa na mifumo ya kisasa; yenye magari na kuhifadhi takataka eneo maalumu; lenye mazuio ya matofali na saruji kali iliyotumika kutengeneza.

Afya ya mazingira ikifanywa kwenye bustani ya majani, maua na miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya ukijani kibichi, mandhari ya eneo hilo ikiwa na mwanga mkali wa jua, taa ndefu anga likitanda kwa mawingu meupe.

Vifaa vya kutolea huduma ya afya kwa binadamu vikifanya kazi hiyo kwenye zahanati iliyokuwa na wagonjwa na matabibu walivaa makoti meupe, mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua.

Hospitali yenye majengo ya kisasa ina wagonjwa walioketi kwenye viti vya chuma, pembeni kuna magari ya kutoa huduma hiyo, mandhari ya eneo hilo likitandwa kwa mwanga mkali wa jua anga likiwa kwa mawingu meupe.

Tabibu wa afya ya binadamu akitoa huduma hiyo kwa mgonjwa aliyelala kitandani, madhari ya eneo hilo likiwa na vifaa vya kielektroniki milango iliyotengenezwa kwa mbao na makabati mwanga mkali wa jua ukitanda eneo hilo.

Tabibu wa kiume akiwa amevalia mavazi ya kazini lenye koti jeupe na kutandwa kwa mwanga mkali wa taa kuta zikiwa na rangi mbalimbali.

Matabibu wa afya wakitoa huduma ya upasuaji kwa mgonjwa aliyelala kitandani. Mandhari ya eneo hilo likiwa na chumba chenye mitambo ya vyuma na ya kisasa na mwanga mkali wa taa.

Matabibu wa kiume na wa wakike wakiwa wamevaa makoti meupe na kufanya kazi hiyo kwenye chumba cha zahanati; chenye mifumo ya kisasa na ya kielektroniki, mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua.

Tabibu wa afya ya binadamu akifanya kazi hiyo ndani ya chumba maalum cha zahanati, ndani kukiwa na mwanga mkali wa taa madirisha mapana yaliyotengenezwa kwa vioo.

Matabibu wa kiume wapo ndani ya chumba cha zahanati, wakizungukwa na mashine za kieletroniki na za kisasa. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa taa.

Tabibu wa afya ya kinywa na meno akitoa huduma hiyo kwa mgonjwa ndani ya chumba cha zahanati kilichozingirwa kwa mashine za kisasa, na mwanga mkali wa jua ukitanda.

Matabibu wa afya ya binadamu wakifanya kazi ya upasuaji kwa mgonjwa ndani ya chumba cha zahanati hiyo, kilichozungukwa kwa mitambo ya kisasa na ya kielektroniki, mandhari ya eneo hilo likitanda kwa mwanga mkali wa taa.

Tabibu wa kike aliyevaa koti jeupe na kutoa tabasamu mwenye nywele nyingi nyeusi za urembo, akiwa ndani ya chumba chenye rangi nyingi na mwanga mkali wa taa ukitanda.

Tabibu wa kike akiwa anatoa huduma hiyo kwa watoto wachanga ndani ya chumba cha zahanati, mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua na madirisha mapana.

Matabibu wa afya ya binadamu, wakitoa huduma hiyo kwa mtoto mdogo ndani ya chumba cha zahanati chenye mandhari ya vifaa vingi vya kieletroniki, na mwanga wa taa ukitanda eneo hilo.

Tabibu wa afya ya binadamu akitoa huduma hiyo kwa mtoto, na kumfanyia vipimo vya uzito kwa kutumia mzani wa kisasa ndani ya chumba cha zahanati, mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua ikizungukwa kwa matangazo.

Tabibu wa afya ya binadamu akitoa huduma hiyo kwa mtoto mdogo, akimuweka kitandani. Mandhari ya eneo hilo ikiwa ni chumba kilichokuwa na mwanga mkali wa jua pamoja na viti.

Tabibu wa kike mwenye kutoa huduma ya afya akifanya kazi hiyo kwa kumbeba mtoto mdogo ndani ya chumba cha zahanati, kilichokua na mwanga mkali wa jua ndani humo kukiwa na milango yenye rangi ya kijani kibichi.

Dawa za binadamu zilizohifadhiwa kwenye makabati yenye asili ya chuma na ung'avu mkali, zilizowekwa ndani ya chumba cha zahanati chenye mwanga mkali wa jua.

Dawa za asili zilizokuwa kwenye mimea iliyostawi kwa rangi tofautitofauti na mandhari ya eneo hilo likizungukwa kwa majani ya kijani, mwanga mkali wa jua ukitanda.

Dawa za asili zilizowekwa kwenye vibakuli vyenye asili ya chuma na mtumiaji akizikusanya kwa matumizi, eneo hilo likiwa limeegeshwa kwa meza yenye rangi ya kahawia, mwanga mkali wa jua ukitanda hapo.

Dawa za asili zilizowekwa kwenye mimea yenye kustawi kwa rangi ya ukijani kibichi ikichumwa na mkulima eneo hilo likitandwa kwa mandhari ya mwanga mkali wa jua na nyasi nyingi.